Hii ni darasa la kompyuta ambapo wanafunzi wameketi kwenye viti wakitumia kompyuta. Wanafunzi wote wamevaa shati za rangi nyekundu. Katika sehemu ya mbele mwalimu anaonekana akifundisha. Kila mwanafunzi ana kompyuta yake mwenyewe na kuna vifaa vya kujifunza kwenye meza. Hali inaonekana kuwa ya kujifunza na kutulia. Kuta za darasani zimepambwa na habari mbalimbali za kujifunza.

Naona kitanda kilichotandikwa vizuri kwa kutumia mashuka nyeupe. Kitanda hili limejengwa kutumia mbao. Kitanda kinaonekana kuwa maridadi na kuna mito miwili pande wa juu. Anga cha chumba hicho ni tulivu ikionyesha ukuta mweupe nyuma ya kitanda.

Ninaona chumba cha darasa chenye meza ndogo na viti vya plastiki vilivyopangwa vizuri. Darasa hili limepambwa kwa vifaa vya kielimu kama vile chati za herufi za alfabeti, maumbo mbalimbali na picha za wanyama wenye majina yao. Kuna pia ubao mweusi wa kuandikia uliyo kwenye ukuta wa mbele.

Naona wanaume wawili wakiwa wamesimama karibu na meza iliyojaa kombe nyingi za alama za ubora. Mwanaume mmoja anashikilia mpira wa mguu wakati mwingine anatabasamu. Katika nyuma, kuna maandiko ya faili kwenye meza, na ukuta unaonyesha vielezo mbali mbali. Mfumo wa chumba kinaonekana kuwa ya kawaida na mwanga wa kawaida .

Hili ni jukwaa la ukumbi wa michezo. Kuna viti vingi vilivyopangwa vizuri kwa ajili ya watazamaji. Jukwaa lina mwanga mkali uku kivuli kikiwa kwenye sehemu za viti. Ukumbi huu unaweza kutumiwa kwa ajili ya maonyesho ya sanaa, michezo na matuiko mengine ya burudani.

Hili ni maabara kwa mtindo wa kisasa. Kuna meza kubwa ya maabara yenye mfereji wa maji. Meza hiyo ina kabati chini. Inaonyesha nafasi ya kuhifadhi vitu mbalimbali . Pembeni Kuna viti vitatu vya kukalia kwa muundo wa kisasa. Dirisha mbili kubwa zinaangaza mwanga wa asili kwenye eneo hili.

Ninaona dirisha lenye pazia la kahawia na sheers nyeupe, vitanda viwili vilivyo na mikeka nyekundu, rafu ya viatu na viatu, kabati na sakafu ya kijivu.

Ninaona wanawake wakicheza ngoma kwenye ukumbi, wakishangilea siku ya utamaduni shuleni, chumba kina baluni za rangi mbalimbali, madirisha mingi na bango liloandikwa Thikaroad Christian School Culture Day .

Naona mvulana mdogo akiashiria kwenye meza na mtu mzima, wakifanya shughuli ya kujifunza. Mvulana huyo aliyevaa shati la njano, anaonekana akiwa makini akipanga vipande vidogo vya rangi kwenye meza. Mazingira yanajumuisha kalenda kwenye ukuta yenye alama za rangi mbali mbali. Saa ya duara na kikombe kilichojazwa vifaaa vya uandishi.

Naona mwanamke Mmoja akifunza mtoto kwenye meza. Nywele zake za mtindo ya nyuzi, na amevalia shati refu. Huku mtoto akiwa na tabasamu kubwa na anavaa shati la mistari .Wote wawili wako kwenye mazingira ya shuleni. Katika meza kuna rangi mbali mbali za kuchora ,zikionyesha kwamba anafanya shughuli za ubunifu pamoja. Hali hii ni ya furaha na inadhihirisho ya uhusiano mzuri katika ya mwalimu na mwanafunzi.

Naona kundi la wanafunzi wasioona wakishiriki katika shughuli ya kujifunza au kazi ya mikono. Wameketi mezani kwa makundi na wanatumia vifaa maalum kama vile rula za pembe tatu, kalamu na labda vifaa vya hisia kusaidia kujifunza. Licha ya changamoto ya kutoona, wanafunzi hawa wanaonekana kuwa makini sana na wanafanya kazi kwa bidii. Mazingira ya picha yanaonyesha kuwa in darasani.

Naona msichana mdogo anawasiliana kwa kutumia lugha ya alama pamoja na mtu mzima labda mzazi au mlezi. Wameketi kwenye sofa wakitazamana kwa makini hali inayoonyesha mawasiliano ya karibu na yenye kuelewana. Msichana anaonekana mwenye fuhara na kujiamini. Akitumia mikono yake kwa ustadi kuwakilisha ujumbe.